Rais wa jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, aandamana na jaji mkuu wa mahakama ya Kenya, Martha Koome na anapokelewa na majaji wengine ambao wanafanya kazi katika mahakama ya Kenya.

Wananchi wengi wamejitokeza ili waweze kujua hali ya afya yao. Wanapimwa magonjwa tofauti kama ile ya presha, ya kisukari na pia naona wamevaa maski ambayo inatumika kuzuia magonjwa hatari kama ya kifua kikuu au homa kali.

Benki hili limejaa wateja ambao kuna wale wameketi chini wakinogonezeana na wengine wamesimama wakipiga foleni ili waweze kuhudumiwa. Pia kuna jamaa ambaye amevalia kanzu lenye rangi la samawati.

Mwananchi mmoja anazungumza na yule ambaye anasajili ili kupata huduma namba ambayo serikali iliagiza kila mmoja achukue na itakuwa inatumika unapoenda ofisi za serikali ili uweze kupata huduma.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome na maafisa mengine wanaosimamia tume ya utumizi ya mahakama waonekana wenye furaha baada ya kubokea vyeti vya utaenda kazi mema kulingana na kazi nzuri wanaofanya mahakamani

Wanadada hawa wanaonekana wakicheza voliboli, voliboli hutaka wasichana ambao ni warefu na pia huchezwa kwenye kot ambayo inakuanga imetengwa kwa shughuli hii ya kucheza kwa mpira wa voliboli.

Hawa ni wana siasa na wamevalia shati ya rangi ya samawati, na pia wamevalia kofia za rangi ya samawati, wanaonekana wenye furaha wengine wameweza kuinua mikono zao na wengine wanacheka, na pia wengine wamevalia suti.

Wachezaji hawa ni wa kandanda na ni wa timu la Gor Mahia FC na wenye wamevalia rangi ya samawati ni wa timu ya AFC Leopards. Wanashabiki wameketi chini kitako na wanaendelea kushabikia timu zao.

Mhudumu huyu ambaye hufanya kazi kwenye Huduma Center hapa nchini Kenya aonekana akihudumia wanaume wanne. Wanaume hawa wanaonekana wakisikiliza yale ambayo wanaambiwa kwa makini. Pia hapo mbele kuna tarakilishi ambayo rangi yake ni ya nyeusi.